Bango au tangazo lililoandikwa ukutani. Kichwa cha bango hilo kimeandikwa kwa Kiingereza. Bango hili linaonekana kutoa habari au maagizo kuhusu umuhimu wa misitu. Lina orodha na pointi mbalimbali ingawa maandishi hayo hayaonekani vizuri.

Anayeitwa Helen Wawira aliyezaliwa mwaka wa Aprili 12 anaonekana akiwa kwenye mashini cha mazoezi. Chumba cha mazoezi ya viungo. Ameketi na anaonyesha ishara ya kufurahi huku akiwa amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi.

Kundi la wanaume wanne wakiwa kando ya mto au bahari, wote wamevaa jezi. Huku wawili wakiwa wamevalia jezi ya rangi nyekundu zenye Kenya, na mmoja akiwa amevaa jezi ya michoro ya rangi nyekundu, nyeupe, na nyeusi. Wanaonekana wakiwa wamefika fueni. Mmoja akiwa bado amekaa ndani ya mashua ndogo ya injini, wengine wamesimama.

Kuna watu wakiwemo wanariadha wenye ulemavu wakibeba bendera ya Kenya kwenye uwanja wa michezo. Wote wamevalia mavazi mekundu na wanariadha walio kaa kwenye viti vya magurudumu wanaonekana mbele. Mmoja wao anabeba bendera ya Kenya akiongoza.

Wanariadha wawili wa kiume wanakimbia pamoja kwa muundo wa riadha. Mwanariadha wa kulia anayejulikana kama Samuel anaonekana akiwa na furaha na msisimuko. Mwanariadha mwingine kama Jean, aliyevalia fulana ya kijani ni kiongozi wake. Picha inaonyesha jinsi wanavyofanya kazi pamoja.

Dawati la mwanafunzi na kiti chake pengine ndani ya darasa au chumba cha kusomewa. Dawati hilo linaonekana kuwa ya zamani na limechakaa, likiwa na sehemu ya juu inayoweza kufunguka au kufungwa. Nyuma ya dawati kuna kiti cha mbao na pembeni kuna pazia la zambarau nyepesi ilioning'inia katika dirisha.

Kundi la watu wakiemo walemavu walioko kwenye viti vya magurudumu wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kofia nyeusi za mitindo wa juu, wanaonekana wakiwa kwenye tamasha au sherehe fulani, na baadhi yao wakiwa wamesimama wakiwazindikiza wenzao walioko kwenye viti vya magurudumu.

Lililobandikwa ukutani. Bango hilo lina kichwa cha habari na linaeleza umuhimu wa maji na jinsi ya kuhifadhi. Mchoro mbalimbali zinaonyeshwa matumizi tofauti ya maji na mbinu ya kuzihidfadhi.

Mwanamke ambaye amesimama kwenye maandishi, na kutambuliwa kama Asiya Sururu. Akiwa ameketi ndani ya tumbwi au mashua ndogo. Anafanya zoezi kwenye mto, unaotambuliwa River Oisee. Asiya amevaa nguo, na kitabu kichwani.

Lenye maandishi yaliyoandikwa wima. Kichwa cha bango kinaanza na maneno. Maandishi mengine yamepangwa kama orodha. Kila mistari ukaandikwa kwa herufi kubwa inayoanza na maneno hayo. Bango hili linaonekana kutoa sheria au kanuni za chumba fulani.

Sehemu ya jengo lenye ngazi. Ngazi zinaonekana kuwa na mwelekeo wa juu na chini zikiwa na karibu nyeusi. Kuna korido au barabara ya wazi mbele na mazingira yanaonekana kama shule, ghorofa au chuo ya makazi.

Rundo la faili au mabukwa ya kuwekwa nakala. Kwenye rundo hili kuna faili za rangi tofauti tofauti. Juu kabisa kuna faili ya buluu, chini yake kuna faili za rangi nyingi kama kijani na nyeusi.

Mwanariadha Wesley Sang akiwa amesimama kwenye uwanja wa riadha, amevaa shati nyekundu ambayo iko na maandishi. Kuna maelezo ya kibinafsi kama jina, utaifa, tarehe ya kuzaliwa, na taaluma yake, chini hapo.

Michezo ya watoto. Kuna vifaa vya kucheza kama slaidi na vibanda vya kupanda. Uwanja huu umezungukwa na miti na mimea . Kuna njia ndogo ya simiti inayoelekea kwenye eneo ya kucheza.

Wanariadha wawili, mwanaume na mwanamke wanakimbia pamoja. Mwanamke amevalia kitambaa machoni kinachoashiria kuwa yeye ni mwanariadha mwenye ulemavu na kuona. Mwanaume anayekimbia kando yake ameshika kamba akimuongoza.

Pango ndogo lililochomekewa ardhini, lenye maandishi na mishale miekundu unaoelekea upande wa kulia. Pango hilo linaonekana likiwa mbele ya tangi kubwa la maji ya rangi nyeusi na juu ya majani mabichi. Maandishi hayo yanatoa maelezo.

Tunaona watu, baadhi yao wakiwa kwenye viti ya magurudumu. Wamesimama mbele ya begi la mazoezi la ndondi. Ndani ya ukumbi wa mazoezi watu wanaonekana kuwa katika kundu cha mchezo ya ndondi au aina nyinginezo ya mchezo.

Mwanariadha mwenye ulemavu akicheza soka. Amevaa jezi ya timu ya Kenya yenye rangi nyekundu na nyeupe. Na ameshika fimbo mbili za kutembelea ili kumusaidia kusimama na kutembea. Mwanariadha huyu anaonekana amesimama karibu na mpira akiwa tayari kucheza na uso wake unaonyesha tabasamu.

Kabati la mbao lenye sehemu nyingi ndogo, kama vile rafu za hifadhi vitu. Kila rafu ina nafasi yake ya kuweka kitu. Baadhi ya sehemu hizo, zina vitu vilivyowekwa kama vile, vitabu au madaftari yaliyofungwa. Kitu kimoja kimetambulika kwa maandishi au michochoro ya manjano. Hii inaashiria kuwa kabati laenda kuwa la ofisi, au maktaba au shule.

Kabati la mbao lenya sehemu nyingi za kuhifadhi vitu. Kila sehemu ina nafasi yake na ndani yake kuna vitu vichache, hasa vitabu au vaili zilizopangwa vizuri. Baadhi ya vitu hivi ni rangi tofauti kama buluu na chungwa.

Paa la shule iliyobandikwa ukutani kichwa cha jedwali kimeandikwa Thika Road Christian Junior School Timetable. Jedwali hii linaonyesha masomo na nyakati za wiki kuanzia juma tatu hadi ijumaa.

Mlango mwekundu ulioko kwenye ukuta wa mawe. Mlango huo una kitasa cheusi na unaonekana kuwa umejengwa kwa mtindo wa zamani. Kwenye mlango huo kuna maandishi ambayo hayaonekani vizuri ambayo yako kwenye rangi nyeupe.

Chumba cha kompyuta chenye kompyuta mbili zilizopangwa kwenye meza ndefu kila kompyuta ina skrini, kibodi na kipana. Vitu vya plastiki pia vipo kando ya meza. Chumba hicho kinaonekana kama darasa la mafunzo ya kompyuta au mahabara ndogo ya kompyuta.

Ukurasa wa mazoezi ya dini. Unajumuisha maswali, na kushughulikia kuhusu bibilia na uumbaji, ambapo majibu machache yameandikwa. Haya yanakaa maandishi ya mtahiniwa, katika mtihani wa somo la kidini.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha magurudumu maalum akiwa kwenye uwanja wa riadha wenye nyimbo za kukimbilia, anaonekana akijiandaa akiwa katikati ya harakati ya kushinda akishikilia matairi ya kiti chake kwa nguvu, anaonekana kuwa mwenye makini.

Daftari lenye maandishi ya herufi za alfabeti. Herufi zimepangwa kwa safu na kuna rula ya plastiki ya rangi ya chungwa iliyowekwa katikati ya ukurasa.

Dada wawili mmoja akiwa na ulemavu wa macho wakiwa wamesimama pamoja. Mwanariadha asiye ona amevalia jezi yenye maneno mengi na jina lake ni Kimani. Anaonyesha kua anawakilisha taifa la Kenya. Mwanariadha huyu pia amefunikwa macho na kitambaa cheusi. Mwanariadha mwenzake amefanya kazi kama mwongozaji.

Chumba chenye rafu mbili za kuhifadhi vitu zimetengenezwa na mbao. Rafu kubwa yenye ghorofa kadhaa imewekwa vitu mbalimbali kama vitabu na faili na vitu vingine. Rafu ndogo iliyo kando inaonekana haina vitu.